Kuna viti vingi sana humu darasani na vinaonekana kuwa ni viti vipya. Pia darasani yenyewe inaonekana kuwa ni safi na kuna madirisha makubwa kubwa. Pale mbele panaonekana kuwa kuna kompyuta na madirisha yamefunguliwa kabisa na zikaondolewa vitambaa.

Ni mwanariadha mmoja ambaye anaendesha baiskeli. Ni mtu mwenye anaonekana kuwa ako na upungufu wa mwili kwa sababu ako na mguu moja na anendea kabisa akiwa na nguvu kuonekana kuwa yeye ndo suku kwa mchezo. Anaendesha akiangalia mbele pia amevaa miwani.